Mwanaume akichota maji kutoka kwenye pipa kubwa, lililo karibu na makazi ya watu, anahifadhi maji aliyochota kwenye madumu mawili yenye ujazo wa lita ishirini, pipa hili linaonekana sio la mtu binafsi

Wauguzi wawili jinsia ya kike na ya kiume wote wakiwa wamevalia mavazi yao ya bluu, mguuzi wa kike anaandika kwenye karatasi kwa kutumia karamu na shingoni ameweka stesi cop muuguzi wa kiume anaandika kwa kutumia kibodi ya kompyuta.